Shughuli unaoendelea ni ukamaji wa ngombe. Ngombe hawa wanaonekana kuwa na afya na wenye hali nzuri. Aliye upande wa mbele anaonekana kukamuliwa na mwanaume ambaye amevalia suti ya buluu.

Hili ni shama kubwa sana lililopandwa ndizi, ndizi hizi zimepandwa kwa laini tafauti tafauti na kwa nafasi inayotosha ni ya rangi ya kijani kibichi kumanisha zina afya njema.

Hawa ni ngombe wawili. Wanakaa kuwa katika hali mahututi. Wamelala chini kwenye mchanga na pia wanakaa kuumia au kuugua. Wanakaa kuwa katika hali ya kuhitaji daktari.

Ndizi hizi ni ya kijani kibichi. Yaonekana kuwa kubwa kubwa kumaanisha ni za afya njema. Ni tatu alafu juu iliyo katikati ni ya rangi ya manjano kumaanisha yameanza kuiva.

Hili ni shamba la ndizi. Ndizi zimepandwa kwa wingi na ni ya afya nzuri kwa maana ni rangi ya kijani kibichi. Nyuma yake kuna miti mingi inaonekana kama msitu.

Huu ni ukamaji wa ng'ombe kwa kutumia stima, inavyoonekana kila titi lina pampu inayokama kisha maziwa hio inawekwa kwenye mtungi nyeupe, ambao unakutanishwa na stima ili uweze kufanyishwa kazi.

Yaliyo hapa ni mahindi alafu kuna mkono wa mtu ambaye anakaa kuzikomboa na mahindi hii inakaa kuharibika kwa sababu kuna mahali inakaa nyeusi nyeusi. Yaani inakaa kuwa shughuli za kilimo au maandalizi ya chakula wakati wa kuvuna baada ya kuzitoa shambani.

Mtu huyu anajaribu kungalia iwapo ndizi imekuwa tayari kuvunwa, anaiangalia kwa utaratibu na pia kwa umakini, yanaonekana kuwa tayari kukatwa kwenye mti, ili yaweze kuwekwa kando hadi yaiwe ndio yaliwe, au yapikwe hivo.

Ndizi hii ni mbichi au haijakomaa, ndizi ni ya rangi kijani kibichi, inaonekana kuwa haijaiva. Imetundikwa labda ikiwa bado kwenye mmea au imekatwa hivi karibuni.

Hawa ni watu wawili wanaofanya kwenye kampuni ya maziwa. Wamevalia koti nyeupe la maabara na kofia nyeupe, pia wana maski. Wanamwaga maziwa kwenye tenki kando ya mashine inayotumika kushughulikia mambo ya maziwa.

Huyu ni mtaalamu wa maabara akiwa amevalia sare kamili ya Kinga na usafi ikiwemo barakoa ya upasuaji glavu za buluu na kofia za kijani ameshikilia na kuchunguza kwa kimakini kifaa kidogo labda chupa ya kjpima na pia mricha ya sampuli yuko ndani ya maabara ya kimatibabu.

Hii ni mmea inayo itwa ndizi. Ina majani makubwa na ni marefu na pia ni kijani kibichi, inaonekana kuna miti kadhaa kando yake, kumaanisha imepandwa kwa wingi inaonyesha mazingira yenye rotuba yaani mimea hizi zimemea kwenye eneo ya kitropiki.

Hawa ni ng'ombe wa rangi nyeusi na nyeupe, wamesimama wakikula nyasi ambayo wameekewa kwenye tire ,wana lebo maskioni ambazo zinaandikwa jina zao ili kuweza kuwatofautisha, wako katika sehemu yenye nyasi.